Tunaoona hapa ni watu wakicheza mpira wa kandanda na wakiwa wanaangalia mpira hiyo kuna msichana fulani ambaye amesimama akiwa anaangalia huko nyuma akiongea na wenzake, na kuna wanaume wengi wanaangalia huyo msichana.

Hii hapa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wamefunga goli ama bao ndiyo sasa wanaenda kufanya vitu na ku celebrate mbele ya ma fans yao.

Hii hapa tunayoona ni wachezaji wa mpira wa kandanda wakicheza ama walifunga bao, sasa wanaenda kufanya vitu zao kwa ndani ya uwanja wakifanya na wakienda pamoja ndio ilichukuliwa vizuri.

Hii hapo ni ya mhudumu, kuhudumu vitu kama vile wana ofisi kuu ya serikali, ya huduma Kenya, so wanahudumia wakenya wakitengeneza vitu kwa harakaharaka na hizi ni mamlaka ya wahudumiaji.

Tunayoona ni ofisi kuu ya serikali, sasa hii ofisi mkuu ama waziri wakuu ndo hasa wameingia ofisis wanaonyeshwa ya kwamba ,vile huwa kazi inaendelea na vile kuna rapsha.

Hapo ni mafansi ambao wanashangilia kuona mpira hapo kwa kiwanja wakiendea ama wakikutana zote na furaha wakicheka na wamevaa jezi ya kenya zote na wana suppport nchi yao kuona vile wanacheza ama wanapiga wengine.

Hapo sasa ndio mahali serekali wanakuja wakiandikia watu ama kusikiliza maneno za watu ya kuchukua kila kitu yao yaani......

Tunayo ona ni vile hapo ni kutengeneza dam kubwa ama pipe ya kupitisha maji juu ya kanali kuu ya kukuna shamba ama taoni.

Huu ni mchezaji wakiwa wanacheza mpira wa kandanda, pengine huyu jamaa ni mtu wa striker kufunga mabao akiwa anagonga mpira kichwa na wengine wote madefender wakiruka juu ili wazuie kufunga huu bao.

Ni wachezaji na washangiliaji wa kukuja kuangalia wakicheza hapo mpira wa kandanda wakiwa wanacheza kwa uwanjani ndani.

Tunayoona ni rais wa nchi akiendea ama kukutana na kusalimia wakuu wa mahakama kama vile wanaitangwa mr

Ligi kuu ya kandanda ya Kenya. Wakiwa wanacheza kandanda Gor Mahia na AFC Leopards. Wanacheza hizo mpira dakika ni arobaini na mbili na sekunde hamnsini na mbili na inapita moja kwa moja wamefunga wote wawili.

Hii hapa tunaona ni kando ya barabara. Watu wakipita kando ya barabara na wengine wakipita ndani ya barabara ama ndani ya kupitia lami na hapo kuna uchafu mingi zaidi, ni mahali ya kueka uchafu. Uchafu ya mtaro.

Hapo ni ofisi mbalimbali ya wahudumu kenya, ama wahudumu wa kenya ama wanachi. Ni ofisi ya serikali ambapo wanaitanga ofisi kuu ya wananchi ambaye kila mtu anaweza na mlango yake iko wazi kila wakati.

Hapo ni maofisi ya serikali, ambapo wameletwa nje wakihudumia watu na wakifanya kazi na wananchi, kuna vile makadi za kama NHIF za kujitibu, ile ya huduma, kurudisha mambo ya kitambulisho, vitu mingi hizo ambayo wananchi na wakenya wanahitaji zaidi.